Mwanamamke mmoja anabonyeza katika kibodi ya tarakilishi yake ya mkononi huku akiwa na kitabu na kalamu mezani, mwanafunzi mwenzake yuko kwenye simu na ameshika kalamu na mkono wake wa kulia.

Mtu mmoja anabonyeza kwenye kibodi yake nyeupe huku kukiwa na ishara ya kutumia tarakilishi kupata ujumbe na hata kusoma kwa kuenda shule .

Kwenye meza, kuna tarakilishi ya mkononi inayotumiwa na jamaa aliyevaa suti nyeusi na shati ya samawati, huku akiandika kwenye kitabu chake na kuangalia kwenye skrini.

Kwenye gari moshi kuna mvulana mmoja aliyefurahi kwani ametabasamu mno huku akiandika katika kitabu chake. Tarakilishi ya mkononi i kwenye meza na anatumia vifaa vya kusikiliza kwenye masikio.

Wanafunzi wako katika maktaba lakini hawatumii vitabu kusoma kwani wako na simu mkubwa ambayo wanaitumia kutafuta ujumbe kwa mada ya masomo yao.

Katika chumba cha makutano, kuna runinga ambayo imeunganishwa na tarakilishi ya mkononi, ambapo watu wengine walio mahali tofauti , pia wako katika mkutano kutumia njia ya video.

Kitabu kimefunguliwa na kumetameta kwa rangi na taa ya zambarau na samawati. Kuna nyingine hapo chini ambayo inaonekana kuwa tarakinishi ya mkononi kuashiria kwamba ujumbe wawezapatikana kwa vitabu na hata kompyuta.

Kuwepo kwa tarakilishi nya mikononi pamoja na simu, wanafunzi wanaweza kusomea kuhusu mada yoyote ya shule na kupata ujumbe ulio sahihi wanaoweza kutumia kwa masomo yao.

Mtoto asiyezidi miaka mikumi ameketi huku kitabu na tarakilishi yake ya mkononi I kwenye meza. Anazungumza kuonyesha anawasiliana na mwalimu hata na wanafunzi wenzake kutumia tarakilishi hio.

Mtu anaonyesha kwa kidole chake cha shahada, mkono wake wa kulia, skrini ya tarakilishi yake ya mkononi, huku ameshika simu kwa mkono huo mwingine, kuonyesha kua ujumbe wa masomo au mada yoyote, unapatikana uko.

Msichana mmoja mrembo mno anayetumia mkono wa kushoto kuandika kwenye kitabu chake, ametabasamu akiangalia skrini ya tarakilishi ya mkononi kwani anapata ujumbe na masomo kuipitia tarakilishi hiyo.

Mwanafunzi mmoja wa kike wa chuo kikuu, yuna tarakilishi yake ya mkononi na kuna mchoro unaoashiria anatumia njia ya video kupata ujumbe kwa mada anayoisomea.

Mwanafunzi mmoja wa kike, anatumia tarakilishi yake ya mkononi kuwasiliana na mwalimu wake au kutafuta na kupata ujumbe, kwani kitabu chake ki kwenye meza. Pia, ana glasi ya maziwa hapo mezani.

Watu nne, wawili wa kiume na wengine wa kike , wameketi chini huku wakifanya masomo kwa kutumia tarakilishi ya mkononi ya mmoja wao.

Mwanafunzi mmoja ameketi akiangalia skrini ya tarakilishi yake ya mkononi, kwani anaitumia kusoma. Kalamu , kifutio na kitabu ki mezani pia.

Msichana mmoja yu na tarakilishi ya mkononi, na analitumia huku ameweka makini kwneye skrini yake. Anadhania kuwa mwanafunzi anayesomea mada ya shule yake.

Msichana mmoja yu katika nyumba yake upande wa jikoni, huku tarakilishi yake ya mkononi ikiwa mezani na ameweka makini yake kwenye skrini yake.

Simu kubwa ambauo inaonyesha kwa skrini yake mchezo, imesimama juu ya mwanasesere za rangi tofauti. Hapo nyuma kuna kabati iliyo na vitabu vingi.

Mwanafunzi mmoja wa kike mrembo mno, anatumia mkono wake wa kulia kuandika katika kitabu chake huku akitazama skrini ya tarakilishi yake ya mkononi kuashiria kwamba anaitumia kupata ujumbe wa mada anayoisomea.

Darasa la tovuti ya, Google, li kwenye skrini ya simu na pia ya tarakilishi. Hii ni njia mojawapo ya kusoma ambapo wanafunzi pamoja na mwalimu hukutana na kuskilizana.

Mtu anabonyeza kwenye kibodi kutumia vidole vyake, huku skrini ya tarakilishi yake ya mkononi ikionyesha picha ambayo inasema kusoma kupitia njia ya mtandao.

Mtu ameketi akibonyeza kwenye kiibodi ya tarakilishi yake huku mchoro unaonyesha njia mojawapo ya kupata ujumbe, ni kutumia tarakilishi na mtandao kupata vitabu kwa mada yoyote kutumia tovuti za mitandao.

Watu wako katika mkutano, huku wakiwa na tarakilishi za mkononi kwenye meza. Wengi wao wanaandika na wanamskikiliza mmoja aliyevaa miwani na ni wa utamaduni wa kihindi.

Mvulana mmoja amevaa vifaa vya kusikiliza na kuvidunga kwenye tarakilishi yake ya mkononi huku akitazama skrini yake. Ameshika kalamu kwa mkono wake wa kulia na kuandika anachosikiliza.

Mwanafunzi mmoja ameketi na kutazama skrini ya tarakilishi yake ya mkononi huku akiwa na vifaa ya kusikiliza kwenye masikio. Anaandika kwa kitabu chake kile anachoona na kuskia.

Kwa nyakati za kisasa, kuna mitandao ambayo huunganisha tovuti mbalimbali ambazo zina ujumbe kuhusu mada yoyote na wanafunzi au hata mtu yeyote anayetafuta kusomea mada hizo.

Mtu mmoja ameketi huku tarakilishi yake ya mkononi ikiwa kwenye meza na anabonyeza kwenye kibodi. Miundombinu ya kisasa kama vile utumizi wa mtandao unahakikisha ujumbe na mada wowote unapatikana kwa urahisi.

Msichana mmoja aliyevaa buibui kwa kichwa chake ameketi na tarakilishi yake ya mkononi. Anadhani wa kuwa anasoma kwani ni miaka ya wanafunzi wa chuo kikuu.

Mwanafunzi ameketi huku akiandika anachoona kwa tarakilishi yake ya mkononi. Mchoro huu unaonyesha vitabu vikiwa vinatumika kama meza ambapo tarakilishi ipo.

Kuwepo na mitandao pamoja na miundombinu ya kisasa kama vile simu na tarakilishi kumewezesha wanafunzi kusoma kuhusu mada yoyote kwa urahisi na kwa wakati wowote.

Mwanamke mmoja anabonyeza kibodi yake ya tarakilishi ya mkononi huku akiiingia kwa tovuti ya masomo ya elimu yake. Hii ni njia moja ya kupata ujumbe kwa njia za kisasa.

Mwanamke mmoja wa kiislamu, ameketi kwenye kiti huku tarakilishi yake ya mkononi i mezani na anabonyeza kwenye kibodi yake. Vitabu vingine vi pale kwa meza kuonyesha kwamba ni mwanafunzi na anatumia njia za kidijitali kuendeleza ujumbe.

Katika ofisi, watu kadhaa wamekusanyika kando ya meza, huku mmoja akitumia kidole chake cha shahada kuashiria tarakilishi ya mkonononi kuonyesha kuna ujumbe hapo wanaohitaji wote kujua.

Mwanafunzi mmoja anawasiliana na mwalimu wake, kutumia njia ya video kwa kamera ya tarakilishi yake ya mkononi. Anaandika anachofunza mwalimu kwa kitabu chake huyo mwanafunzi.

Mwanafunzi mmoja wa kike yuko katika meza huku akitabasamu na kuangalia skrini yake ya tarakilishi. Anaandika kwenye kitabu chake kuonyesha anaitumia kupata ujumbe kwa mada ya shule.

Msichana mmoja yu kando ya garimoshi na amevaa mfuko kwa mgongo wake, huku anafinya katika simu yake kubwa, kuonyesha kuwa anatafuta ujumbe kwa mada ya masomo yake.

Mchoro unaonyesha kwamba kuna njia tofauti ya kutumia tarakilishi ya mkononi ili kupata ujumbe. Kutumia kusoma kwa video na hata kusoma maneno kwa kutafuta mada kwenye mtandao.

Vitabu kadhaa vimepangwa moja juu ya nyingine na ni ya kusoma hadithi ya mada tofauti na waandishi tofauti pia.

Katika chumba cha kulala kinachodhaniwa kuwa cha shule za sekondari. Vitanda vingi vya staha mbili vinaonekana. Nyingi hazina godoro na hata moja ina ndoo juu yake.

Kuna vitanda vitatu vya staha mbili katika chumba cha kulala. Pazia limefunguliwa na mwangaza umeingia ndani viziru. Vitanda vyote vimetandikwa

Watu kadhaa wameketi, kila mmoja akiwa na tarakilishi ya mkononi kwenye meza na wamesikiliza kwa umakini.

Kwenye maktaba , hakuna mtu aliyemo na dawati zimetengenezwa kwa kutawanyisha ili kumpa mtu nafasi yake kivyake. Kabati zina vitabu vingi kwenye rafu.

Shule za upili zinastahili kuwa na maabara ya sayansi tafauti ikiwemo biolojia, kemikali na hata ya fizikia.

Kwneye maktaba ambalo nafasi ni kidogo mno ,dawati zimepangwa na kuwekwa kwa ukaribu sana . Kuna vitabu kadhaa kwenye kabati zilizo kwenye rafu.

Katika chumba cha kulala, kuna vitanda viwili moja juu ya nyingine kwa njia ya staha mbili ambavyo vimetandikwa kwa rangi ya zambarau, dawati mbili pia zipo na viti ni vya samawati.

Katika darasa, kuna madawati kadhaa zilizopangwa. Kwenye ukuta wa nyuma, vijikaratasi ambavyo vina mada tofauti inaonekana. Dirisha zimefunguliwa kuleta hewa na pia mwangaza.

Kwenye rafu kuna vitabu kadhaa vilivyopangwa vizuri na hata kuwa na picha. Hii inadhaniwa kuwa rafu ambayo inapatikana kwenye maktaba ya shule ya upili au ya msingi.

Katika chumba cha makutano, viti vimepangwa vizuri na zote kuwekwa kuangalia jukwaa ambapo mzungumzaji au mwalimu atakuwa.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vilivyotandikwa vizuri. Pia dawati na viti viwili vipo na pazia kimefunguliwa mwangaza ukiingia kwenye chumba hicho.

Katika chumba cha kulala kinachodhaniwa kuwa cha shule ya sekondari, kuna vitanda kadhaa vya staha mbili. Godoro zote zimetandikwa vizuri na kuna madirisha kadhaa zilizofunguliwa nakuleta mwangaza.

Katika chumba cha makutano, kuna viti kadhaa na hata runinga ambayo hutumika kwa kuona wale wasio kuwa hapo kwa sasa lakini bado wako kwenye mkutano.

Katika shule nyingi za maana za sekondari na vyuo vikuu vyote, kuna maktaba ambazo zina ujuzi mwingi sana kuhusu vyote ambavyo wanafunzi wanayasomea.

Chumba cha kulala ni kikubwa mno na kimetandikwa kwa rangi ya kahawia. Taulo mbili zimewekwa juu ya tandiko. Ni kuta za nyeupe na chini ni kijivu .

Chumba cha makutano , kimewekwa viti visivyopungua hamsini vilivyoshikanishwa viwili viwili na viko kwenye stafu. Ni mahali ambapo wanafunzi huenda kusikiliza anayezungumza kwa kuwapa mawaidha au mafunzo mengine.

Katika jengo la ghorofa ambapo wanafunzi wana vyumba vya kulala, kumewekwa uimarishaji wa chuma na vyumba havina nafasi kubwa sana.

Chumba cha kulala cha mwanafunzi hakina haja kuwa na nafasi mingi, kwani inatumika tu wakati wa usiku au wakati ambapo mtu hana darasa lolote linaloendelea.

Chumba cha kulala, kinadhaniwacho kuwa cha shule ya sekondari, kina vitanda vingi vya staha mbili. Neti ni za kijani kibichi, na matandiko pia ya vitanda vingi ni ya rangi hiyo. Sanduku ya rangi nyeusi linaonekana kwa kitanda kimoja.

Katika chumba cha kulala kuna vitanda viwili, moja juu ya nyingine kwa staha mbili. Vyote vimetandikwa kwa rangi nyeupe na pazia limefungwa ili kuzuia mwangaza kuingia.

Katika chumba cha kulala kinachodhaniwa kua cha sekondari. Kuna vitanda vingi vya stahamvili ambavyo havina neti . Godoro zote zimetandikwa na kuna mwangaza unaingia kupitia madirisha.

Chumba cha kulala cha mwanafunzi ni kidogo mno na hakuna nafasi kwani kuna kitanda tu pamoja na kiti kimoja na meza. Kitanda hicho kimetandikwa vizuri na pazia imefungwa lakini bado mwangaza mdogo unapita.

Katika maabara ya tarakilishi, wanafunzi wengi wameketi huku wakieka makini kwenye skrini zao. Mwalimu anazunguka akiwasaidia wanafunzi wake.

Katika darasa, kuna meza zinazofanya kazi kama dawati, pamoja na viti visivyopungua kumi na tano. Madirisha li wazi na pazia pia zimefunguliwa kuleta mwangaza ndani.

Katika maktaba, kuna wanafunzi wengi wanaodhaniwa kuwa wa shule ya sekondari . Wote wamenyamaza na kuweka makini yao kwa vitabu wanavyosoma na kuandikia.

Katika chumba cha kulala kidhaniwacho kuwa cha wanafunzi wa shule ya sekondari au hata chuo kikuu, kuna vitanda vya staha mbili. Vyote vina godoro ya samawati na vimetandikwa vizuri.

Wasichana wawili wameshika vifaa vya kucheza mchezo wa hockey , huku mmoja mkubwa akiwa na mpira na kuusongesha mbali na yule aliyevaa sare ya samawati.

Kuna maktaba kubwa sana, na watu wengi wapo huko, wengine wakitumia vitabu pekee na wengine kuwa na tarakilishi za mkononi ili kusoma. Kila mtu amekimya akiweka makini kwa shughuli yake.

Katika maabara ya tarakilishi, kuna wanafunzi watatu waliovaa sare fanana wa sekondari, kila mtu akiangalia skrini ya tarakilishi yake na kuitumia kusoma.

Mwalimu mmoja anatembea katika darasa huku wanafunzi wake wote wameweka vichwa kwenye meza na wanakamata usingizi, kwenye kuta kuna michoro na ujumbe mwingine unaowezwa kusomwa na hao wanafunzi.

Chumba cha kulala kiko na vitanda viwili ambavyo vimetandikwa vizuri mno. Pia, meza na viti ambapo watu wanasoma, vimewekwa kando ya dirisha.

Katika shule ya upili, kuna wanafunzi wa kike na wa kiume waliovaa sare fanana na kila mmoja wao ameshika mche wa mti huku wakiwa wamezingira shimo watakazozipanda miti hizo.

Siku za utamaduni ni mojawapo ya zinazopendwa pale shule za sekondari. Wanafunzi huvaa nguo za utamaduni na kupiga densi na kucheza muziki pia ya kitamaduni.

Katika shule ya sekondari wanafunzi wa kike na wa kiume waliovaa sare fanana wameketi huku wakipeana nafasi ya mita moja kutoka yeyote wa kando au mbele na nyuma, wanafanya mtihani.

Kwenye maabara ya shule ya sekondari, kuna wanasayansi wawili ambao wanatengeneza vifaa au mashine vinavyotumia umeme. Mmoja anaangalia kutumia hadubini kifaa chake.

Mtoto mmoja wa kike asiyezidi miaka mikumi, anatumia mkono wake wa kulia kuonyesha ishara . Mtu mzima ambaye pia anawasiliana naye kutumia ishara ya mkono.

Mtu mmoja ameketi huku kwenye dawati yake, kuna tarakilishi ya mkononi. Amevaa miwani yenye ni nyeusi, na anasoma kupitia mikono yake kuonyesha kua ana mahitaji maalum kwani ni kipofu. Ana vifaa vya kusikiliza kwenye masikio na vitabu vingi vinaonekana hapo kando.

Mtoto mmoja anashika mwanasesere yake ya chungwa akimwonyesha mwalimu na wote wamefungua midomo yao kuonyesha sauti ya O wakiwa wameketi kwenye viti vyeupe.

Msichana asiyepungua miaka kumi aliyezaliwa na kromosomu tatu ameshika kalamu yake ya njano huku akitabasamu mno. Katika meza kuna kalamu nyingine ya rangi tofauti na hata vitabu.

Katika darasa la upishi, kuna wanafunzi walio na kromosomu tatu wakiwa wanapika. Mwalimu wao amevaa shati nyekundu na anawapa maagizo.

Kijana mmoja ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu na mwalimu wake amefungua kijitabu kumwonyesha. Wote wametabasamu na kuna mwanasesere kadhaa zilizo pale nyuma kwenye rafu.

Msichana anaye mahitaji maalum ya kielimu , kwani ni kipofu, anatumia simu yake kubwa kusikiliza kwani ameweka vifaa vya kusikia kwneye masikio yake na kuunganisha na simu hiyo.

Mtoto anayetumia mkono wake wa kushoto kuandika ameinua wake wa kulia ili kujibu swali, ana mahitaji maalum ya kielimu na yeye na aliyekaa naye wamevaa sare fanana.

Mwanafunzi mmoja wa kike aliyezaliwa na kromosomu tatu kwa hivyo kuwa na mahitaji maalum ya kielimu. Anaandika kwenye kitabu chake huku mwalimu wake anaangalia anachoandika na kumsaidia.

Mchoro unaonyesha mtu akitumia mikono yake miwili na ameiweka juu ya vijichoro vilivyodhaniwa kua vya braili hii inaashiria mtu kiofu anayetumia braili kusoma.

Kijana mmoja aliyezaliwa akiwa mlemavu ako katika kiti chake cha magurudumu ambacho kimembana ili asianguke, kwenye dawati lake kuna kitabu ambacho amechora michoro kadhaa.

Watoto wanne, mmoja wao akiwa amezaliwa na kromosomu tatu badala ya mbili, wametabasamu huku wakiangalia mpiga picha. Wamekuwa wakipaka rangi ambayo pia iko kwa mikono na nguo zao.

Mtoto wa kike aliyezaliwa na kromosomu tatu ameketi kwa paja la mwanamke mmoja huku wakitumia mwanasesere za rangi na umbo tofauti kucheza.

Mtoto mmoja asiyezidi miaka mitano, anasoma kwa njia ya braille kwani yeye ni kipofu. Mwalimu wake yu naye na anamsaidia na kumhimiza kuendelea.

Mwalimu wa kiume anaandikwa kwenye ubao huku wa kike anatumia mikono yake kuonyesha ishara kwani anawazungumzia wale walio na mahitaji maalum ya kielimu ya kutoweza kusikia yani viziwi.

Wanafunzi wawili wanasaidiana huku mmoja aliyevaa vifaa vya kusikiliza anamwonyesha kitu yule mwingine kwa tarakilishi yake ya mkononi. Mwalimu wao amechuchumaa na kutazama hii.

Mwanafuzi mmoja wa kiume, asiyepungua miaka tano, anashika mwana sesere, kutumia mkono wake wa kushoto. Mwalimu wake anamwangalia huku akitabasamu na anamhimiza

Katika darasa la upishi watu waliokula miaka kwani wana nywele nyeupe wanakata vitu kwa kukutumia visu . Kuna kijana mmoja aliyevaa kitu cha kijani kibichi pia.

Mwanaume aliye na mahataji maalum ya kilimo kwani walizaliwa na kromosomu tatu ameshika kifaa kinachofanana simu kubwa huku mwanamke mwenzake ameshika vifaa vya kutengeneza vya ufundi.

Walimu wawili wanamsaidia mvulana mmoja mwenye mahitaji ya kielimu maalum, kupaka rangi kwa mchoro wake, huku mmoja akimsaidia kupiga brashi na mwingine ameshika rangi hiyo.

Mtoto mmoja aliyezaliwa na ulemavu ameketi katika kiti chake cha magurudumu huku kukiwa na kamba zinazombana, Mwalimu wake anazungumza naye na wanaangaliana macho kwa macho.

Mwanafunzi moja wa kiume ameketi katika kiti chake cha magurudumu na kuna mkusanyiko wao kando ya meza wakionekana kupaka rangi kwa michoro yao.

Kijana mmoja mlemavu ameketi katika kiti chake cha magurudumu huku wanafunzi wenzake walioavaa sare fanana wamekusanyika kando yake na kumtazama mpiga picha.

Wanafunzi walio na mahitaji maalum ya kielimu wako darasani . Wote wana vitabu kwenye meza zao na wanatazama mbele mahali kunadhaniwa kuwa na mwalimu.

Mwanafunzi mmoja aliye na mahitaji maalum ya kielimu, ameweka tarakilishi yake ya mkononi kwneye meza na anatazama skrini yake. Kuna michoro kahdaa kwenye ukuta ya kijani kibichi na miti mingine, pia twiga.

Mtoto mmoja wa kike asiyezidi miaka kumi na tatu, aliyezaliwa na kromosomu tatu , ameinua mkono wake wa kulia na kuonyesha vidole vyake. Wenzake pia wamevaa nyeusi na wanainua mikono yao.

Kijana mmoja aliyezaliwa na chromosomu tatu yu na mwalimu wake huku wanachora kwa karatasi kubwa. Ameketi kwa mapaja ya mwalimu wake na wanasaidiana kuchora.

Maktabani, kuna msichana mmoja aliye na mahitaji maalum ya kielimu , kwani yu katika kiti chake cha magurudumu akiwa amesoma kitabu alichoweka kwenye mapaja yake.

Msichana mmoja aliye na mahitaji maalum ya kielimu amewekwa vifaa vya kumsaidia kusikiliza na ako makini nazo. Hapo nyuma kuna michoro isiyoonekana vizuri na msichana mwenyewe amevaa shati ya kijani kibichi.